Hiki ni kituo cha mabasi. Madereva wana sare za buluu. Wanaume ni wanne, na mwanamke mmoja. Upande wa kushoto, kuna basi la umeme, ipo karatasi ya vituo vya mabasi. Mandhari ya nyuma ya picha ipo mti ya mtende na jengo liliopakwa rangi ya krimu.